Mwanaume mmoja amelala kwenye kiti, daktari amevaa barakoa anamshughulikia meno yake. Inaonekana alikuwa anaumwa na meno, sehemu hii ni kituo cha afya kwenye pahali ya meno. Mtu huyu amevaa viatu akiwa amelala kwenye kiti.

Mmoja ako sehemu akionyesha mambo na maji. Nyuma yake kuna tenki kubwa kubwa sana ya maji. Yako katika rangi ya nyeusi. Mtu huyo amevaa sare ya samawati na ameinua mkono.

Mhudumu wa afya anamwangalia masikio mgonjwa aliyekuja hapo. Anatumia kifaa kutoa uchafu kwenye masikio yake. Mhudumu huyu nyuma yake kuna wenzake wanaangalia kwa umakini kama anawafuza kitu. Mama huyo ameshikilia kitu kando ya masikio yake.

Mtu mmoja anajaribu yake yote kufukuza wadudu wanaokuja kuvamia shamba lake, anachukua kijiti akizitoanisha. Mkulima huyu anafanya bidii kwa vile madudu haya yatamaliza matawi zote. Hizi zinaleta ukame, madudu haya yanafaa kufukuzwa zote.

Mama amejifungua. Ameshika mtoto wake na ako kwenye kituo cha afya, amefurahia sana. Mama huyu anatabasamu. Bado ako juu ya kitanda ya hospitalini. Neti inaonekana imefungwa hapo juu.

Barabara yamekatika. Ni kama mvua mingi imenyesha ikakata barabara hiyo. Watu wamekuja kushuhudia, maji bado yanamwagika, sehemu hii ni kama ni pahali iliyokauka kwa vile hakuna miti nyingi sana. Watu wanachukua simu zao za rununu na kurekodi.

Watu wawili wamesimama. Mmoja anaskiliza mwingine ana mwelezea kwa ishara. Ni sehemu ya machoo ya shule. Shule hizi iko na pahali ya kunawa mkono. Mtu akimaliza shughuli yake chooni ana nawa mkono.

Watu wamekuja kushuhudia mkasa vile umeleta hasara. Wengine wameketi chini. Watoto pia wanaonekana. Sehemu hii ni ya kibanda. Moto kubwa ulioweza kuwaka ukahasarisha vitu vingi. Watu wamekuja kuchukua ile wawezavyo, wengine wakikadhiri hasara.

Mamitungi yako hapa ni kama hii ni sehemu ya mashabani na watu wanatumia hizi kuburudisha watu imefungwa na kamba mitungi hizi. Hapa ni kama ni sehemu ya maonyesho ya kabila za watu ama watu wanaburudisha kulingana nao.

Gari yanapita kwenye barabara iliyojaa maji, mvua mingi nikama imenyesha, magari yanajaribu kupita ilhali maji imejaa, kuna ukuta ya ghorofa iko kando, maua yako hapo na miti imekuwa refu. Gari ya kwanza ina usajili wa KBB 777R.

Mama mmoja amesimama akiwaelezea wamama wengine waliokaa. Ni kama amevaa sare ya kidaktari huyo mama. Hii ni mashambani kwa vile hakuna watu wengi. Wamama wengine wamekaa kwenye ardhi wengine wamekaa kwenye kiti. Wanaskiliza kwa umakini kitu mhudumu huyu anawaelezea.

Mtu mmoja anaweza kuja hospitalini ya meno. Anafungua mdomo daktari akiangalia meno yake. Amevaa barakoa daktari huyo na glovu mkononi na pia saa. Kuna watu wengine wamesimama kando pia wanataka kuhudumiwa. Hapa nikama ni kituo cha afya.

Hii ni dawa imeonyeshwa hapa, inatibu magonjwa mbalimbali na ni dawa inatumika na wanaume. Inatibu magonjwa kama vile kuondoa ganzi kwenye uume. Dawa hii inauzwa kwa shilingi ya bei nafuu. Nambari ya uwasiliano imewekwa hapo.

Wakina mama wawili wanaonekana wametoka kwenye nyumba yao. Nje ya nyumba yao kuna maji yaliyotoka mtoni ni kama mvua ilinyesha mingi sana maji yakaingia kwenye majumba za watu. Wanaonekana wamebeba mamiti ili waweze kuhama. Sehemu hii ni kama maji yanakuja kila saa mvua ikinyesha mingi.

Wanafunzi wamekaa kwenye kiti darasani mwao. Mtu mmoja nikama amekuja kuwafundisha kitu, amewapa kijitabu ndogondogo kila mtu, amewaambia wainue mkono anawaelezea kitu. Huyu mtu amevaa nguo nyeupe na anaonekana anataka kupiga makofi.

Hii inaonyesha Daktari mchawi, daktari huyo ameandika namba yake hapo, ukitaka unampigia unamwambia mimi niko na shidi mingi. Anasema anaweza kutibu mapenzi, unawekea mtu kitu anakupenda, ama unawekea mtu kitu anachana na mtu wake. Anakupea kitu unaweza kuvurutia watu wakuje kushiriki ngono na wewe.

Mtu mmoja anaweza kuhesabu kitu kwenye mkono yake huku anamwangalia mgonjwa. Daktari huyu ameweka kitu kama mwangaza kwenye kichwa yake huku amevaa barakoa chini ya mdomo. Hapa ni kama ni hema wauguzi wameweza kukita kambi ili kuhudumia wale wasioweza kuja hospitalini.

Madaktari wanamfanyia mtu upasuaji. Wamevaa gwanda la upasuaji almaarufu kama vile glovu na barakoa. Wengine wanaangalia kwa umakini daktari mkuu akifanya upasuaji huo. Hapa ni kama ni kituo cha afya.

Mhudumu wa afya anatabasamu amefunga kitu kichwani na barakoa ameeka chini ya mdomo. Amavaa hiyo, mtoto mdogo mchanga ni kama amezaliwa siku karibu, amevalishwa manguo, hapa ni kama ni kituo cha afya na mmama mmoja amejifungua.

Mtu anapulizia barabara moshi na amevaa maski ili kuzuia kemikali zisiingie kwenye pua lake. Pia amevaa vazi la kuzuia kemikali kuingia kwenye mwili wake. Hapa barabara inaonekana inatolewa magonjwa. Kuna miti pia inaonekana huko nyuma.

Mama amelela huku anaangalia juu. Amewekewa kioo ili mwangaza isimdhuru. Daktari anamfungua mdomo na kumtibu kwenye meno. Daktari amevaa glovu na barakoa, kichwani amefunga kitu.

Mama amelala kwenye machela, daktari amemfungua mdomo. Daktari huyo amevaa barakoa na anamwangalia jino yake. Hapa inonesha kuwa watu wanapata huduma ya sare ya meno na pia imeweza kufadhiliwa na kampuni ya Colgate.

Baba mmoja amekuja hosipitalini ili aweze kutibiwa. Ameva barakoa, mhudu wa afya pia ameva barakoa; anamdunga sindano kwa utaratibu huku ameshikilia pamba, akimaliza kumdunga anapanguza nayo damu. Hapa ni hosipitalini, kuna kitu ya kufanya vitu baridi hapo nyuma. Ni kama mhudumu huyu amepata kujua kusaidia watu.

Hapa inaoneekana ni kituo cha afya, mama mmoja ameleta mtoto wake mchanga ili aweze kupata chanjo. Mhudumu wa afya kwa utaratibu anamdunga mtoto huyo kutumia sindano, amevaa vazi la hospitalini ya nyeupe. Kando yake kuna daktari, meza yake, inaonyesha makaratasi yameanikwa kwa ukuta.

Msichana mmoja amekuja kwenye hema ili apate huduma za afya. Mhudumu anamdunga kwenye mkono, msichana huyo amevaa barakoa na kwangalia kando ni kama anaskia uchungu. Mwingine anachukua rununu yake ni kama anarekodi kazi ikiendelea. Mhudumu wa afya pia amevaa sketi na barakoa.

Watu wamepanga laini ili waweze wahudumiwe kiafya, mtu mmoja amekaa kwenye kiti, daktari anamdunga kwa mkono, amevaa barakoa. Mtu akitaka kupata nafuu au kupata chanjo anakuja anapanga laini akingoja muda wake ufike ahudumiwe.

Mama aliyejifungua anakaa akimshika mtoto wake. Hapa ni hospitalini. Neti imefungwa huko juu, kuna chupa ya maji hapo kando. Mama huyo ameketi kwenye kitanda. Hapa ni kama ni kituo cha hospitalini.

Kituo cha afya, mama mmoja mjamzito inaonekana amekuja anaulizwa maswali na mhudumu wa afya. Kuna televisheni kwenye chumba hichi. Mhudumu mwingine wa afya anamvalisha mtoto mchanga nguo. Wote wamevaa barakoa wahudumu wa afya. Kuna kitanda iko wazi hapo kando ya mhudumu huyo,

Jumba moja kubwa imeporomoka watu wamebaki ndani wenye kuwasaidia wamekuja kwa haraka wananchi wengine wamekuja kushuhudia vile kitu imeanguka. Ghorofa zingine ziko kando bado hii sehemu ni kama inaitwa huruma kuna siku ilianguka.

Chanjo ya homa ya manjano imewekwa hapa. Sindano na barakoa zimewekwa hapa. Ni kama ni sehemu ya hospitalini, mtu akiwa mgonjwa anakuja anadungwa ,hii sanasana inapewa watu ili wasipate ugonjwa wa homa ya manjano. Inadungwa sehemu hospitalini pekee yake ama wahudumu wanakita kambi sehemu ingine kudunga watu wasiokuja hapa.

Chanjo yamewekwa juu ya meza, kando yake kuna sindano, hii ni chanjo ya rubela inaweza kutumika kudunga mtu ili asiweze kupata ugonjwa kama vile misuli na nyinginezo. Chanjo hili hupatikana katika kituo cha afya mtu akiwa mgonjwa, ama akipelekwa mtoto wake anadungwa chanjo hii.

Mama mmoja ameleta mtoto wake mchanga hosiptalini, ameketi kwenye kiti huku amevaa barakoa. Pia mhudumu wa afya amevaa barakoa na anamdunga mtoto kwa ustaarabu, huku amemshika mguu. Hapa ni kama ni chumba katika kituo cha afya ,mtoto anadungwa chanjo ama anadungwa sindano ya kumpa afya.

Mgonjwa amelazwa kwenye kiti huku amefungua mdomo, mwenye kumhudumia ni daktari anaweka mwangaza kwa mdomo yake ili kile alichowekwa kwenye meno ikauke. Amevaa glovu mhudumu huyo wa afya, nyuma yake kuna kitu kama televisheni ,wamevalishwa nguo ya samawati.

Watu wamekuja kongamano. Wameambiwa wainame chini. Wanainua mkono zao zote mbili. Wote wanafanya hivi. Ni kama wote wamevaa barakoa. Hii nisehemu watu wamekuja kupatana.

Mtu anaweka kitu kwenye pua la ng'ombe ni kama ni dawa. Amevaa sare ya kumzuia kemikali isiingie mwili yake pia amevaa glovu. Hapa ni zzizi la ng'ombe.Ng'ombe inaonekana anangalia kando akiwekewa kitu kwenye pua.

Dawa yamewekwa hapo juu, dawa hizi inasemekana ni ya kiasili, inasaidia watu wenye wanaume ili waweze kufanya kazi ya mikono.

Dawa imewekwa kwenye meza. Dawa hizi hutumika mtu anapokuwa mgonjwa. Unaambiwa umeze hizi tembe ili upate nafuu. Mtu mgonjwa anaeza pata hizi dawa hospitalini ama anaeza enda kwa duka la dawa.

Chanjo imeonekana imetolewa kwenye karatasi yake. Chanjo hii ni ya rubela. Inatumika kutibu magonjwa kama vile misuli na magonjwa ingine. Inaharibika mwezi wa nne mwaka wa elfu mbili kumi na sita tarehe kumi na saba.

Mhudumu wa afya ameketi huku ameshikilia kitabu na kalamu. Mbele yake anamsikiliza mgonjwa aliyekuja kusema anapoumwa. Mgonjwa na mhudumu wote wamevaa barakoa. Kando ya mgonjwa huyo kuna faili na kuna kitu ya kunawa mkono ili maambukizi yasikuwe ni yenye kusambaa.

Sehemu hii ni kama yamekauka kwa vile hakuna ata nyasi iliyo na kijani hapa. Mabonde yanaonekana kwa umbali alafu kuna miti moja imekauka sana ni kama inaongija mvua inyeshe. Sehemu hii ni kama Kenya ama sehemu ingine.

Mhudumu wa afya anaweza kutoa chanjo kwenye chupa yake anaiweka kwenye sindano. Kwa umakini anaangalia. Amevaa barakoa. Wananchi wamepananga foleni iliwaweze kuhudumiwa. Mama huyo anachukua chanjo na anamdunga mgonjwa. Sehemu hii ni kama ni kituo cha afya.

Chanjo ya Rubela inaonekana hapa. Kando yake kuna sindano .Chanjo hii hutumika kutibu magonjwa kama vile misuli na zinginevyo. Watoto wandogo hudungwa sindano hiki ili waweze kupata afya ama wasipate magonjwa hizi wakiwa wakuwa wamekuwa wakubwa.

Watu wawili wanatembea. Mmoja wao amevaa barakoa na kipaza sauti. Ni kama wanatangaza kitu. Wahudumu wa afya wanapenda kutembea wakitangaza watoto waletwe wapewe chanjo, wale wasioweza kufika hospitalini.

Gari imeingia kwenye ajali, gari ya mafuta na gari ya basi watu wamekuja kushuhudia na kusaidia walioumia wengine wanachukua vitu zilizo baki gari hiyo ya mafuta imesimama bado haijalipuka.

Mtu mmoja ananyunyizia miti zake dawa, hii ni kujalia dudu zisimalize. Mkulima huyu ana bidii sana, ameshikilia mtungi wa dawa ilhali amevaa nguo ya kuzuia kemikali isimwaribu mwili.

Hapa ni kituo cha afya sehemu ya meno, inaonekana ni pahali ya kuingililia, televisheni imewashwa nyuma, kama mtu anaangalia. Mtu akiumwa na meno ama asikie jino hilo anataka kung'oa anakuja hapa anahudumiwa.

Ajali imetokea, gari ya mafuta imegongana na gari ingine moto ukawaka, watu wamekuja kuangalia wengine wamechukua rununu zao ili warekodi. Mtu mmoja amechukua pipe ya maji anajaribu kuzima moto huo, ni kama ilitokea kitambo, hii sehemu ni sehemu ya barabarani.

Mtu anaosha mikono yake na sabuni, inaonekana anamalizia kwa vile povu inatokatoka, mtu ni muhimu aoshe mikono yake ili asiweze kuambukizana ama yeye mwenyewe asipate maambukizi. Ukiingia nyumbani, ofisini, ama shuleni, hata hospitalini unafaa kuosha mikono yako.

Chanjo ya rubela ni chanjo inayosaidia watu wasipate magonjwa kama vile misuli, chanjo hii ni ya kudungwa peke yake, inaonekana hapa ni hospitalini ama ni uka la dawa. Wahudumu wa afya wanazungukanga wakidunga watoto chanjo hizi ama wanakuja watoto hospitalini na wazazi wao, wanadungwa.

Mchungaji wa kuleta amani anaweza kunawa mkono kwenye kituo cha watu kuoga mkono, amevaa barakoa na kofia, mtungi hiyo inaonyesha alama za mkono iliyopakwa rangi hapo. Anafungua mfereji kwa mguu yake, nikama hapa ni pahali mtu lazima aoshe mkono ndio aingie.

Mtu ameinuliwa mguu mmoja uku amelala anavaa barakoa. Daktari ni kama anaangalia mguu yake vile iko. Mtu huyu amejishikilia mkono. Sehemu hii ni kituo cha afya, mtu huyu amekuja kutembelea ili aweze kupate usaidizi, daktari anamhudumia.

Dawa imewekwa nje ya boxi yake. Mtu anadungwa peke yake. Dawa hii hupea mtu vitamini. Ni dawa yenye kusaidia watu sana. Mtu anaenda kituo cha afya ili apate dawa hiki ikiwa anaskia yeye ni mgonjwa.

Mhudumu wa afya anatabasamu huku amevaa glavu anamshughulikia mgonjwa wa macho. Mgonjwa huyu ameambiwa aweke kichwa chake kwenye mashine hii ili macho yake yaweze kuchunguzwa nyuma kuna mabodi inayoonesha vile ya kutibu macho na magonjwa tofauti ya macho.

Mhudumu wa afya anaweza kuchukua sindano na chupa kidogo yenye chanjo. Anaiweka kwa sindano, amevaa barakoa. Watu wengine wako nyuma yake. Hapa ni kituo cha hospitalini. Mtu akitaka kudungwa sindano ama akiwa anasikia vibaya anakuja hapa ili apewe chanjo ama dawa asikie akona afya tena.

Hapa ni mashambani, nyumba imetengenezwa na nyasi na nguo imefinyika, maji ya mvua nikama imekuja kwa wingi ikaingia kwenye nyumba, hapa hakuna miti mingi, hata haionekani miti moja, ni sehemu ya kiangazi lakini mvua imenyesha hiyo siku ikajaa mingi.

Mzee mmoja mkongwe inaonekana anatabasamu akitoka mahali inakaa chooni ama sehemu ya mashambani. Mti wa upaipai iko nyuma imenawiri vizuri. Mzee huyo ameshika bakora na ameshikilia ukuta na mkono ingine.

Hapa ni hospitali ya meno. Madaktari wawili wanaangalia mgonjwa huyu aliyelalishwa kwenye kiti. Amefungua mdomo. Dakatari anamdunga sindano. Amevaa barakoa na kioo. Sehemu hii watu hukuja wakiumwa na meno iliwaweze kupata usaidizi. Wamevaa sare ya hopsitalini madaktari hawa.

Mama mmoja mjamzito nikama anataka kujifungua, mtu mmoja anamsaidia huku amevaa glovu na barakoa usoni, hapa ni kwenye nyumba ya mama huyo, inaonekana ni usiku aliskia uchungu akaitana, wanafaa kumpeleka hospitalini ama kama hakuna nafasi wamhudumie hapo.

Mama inaonekana anahuzunika anaangalia mifugo yalivyokufa. Hapa hakuna mvua kwa vile miti yote yamekauka. Sehemu hiii ni wafugaji wamejaa. Mama huyu inaonekana ni asili ya kislamu. Anaonekana amesimama akishangaa akikadiri hasara.

Chanjo imepangwa. Hii ni ile chanjo ya kundungana sindano. Na sema ni mara tano mtu anadungwa. Iko hospitalini ama wahudumu wa afya wanazunguka wakiwandunga wale wasio weza kufika hospitalini.

Madaktari wa upasuaji wamesimama kando wananagalia televisheni ya kumtibu huyo mgonjwa aliyelala, ni kama wanajifunza kitu. Hapa ni kituo cha afya chumba cha upasuaji. Madaktari hawa wamevaa sare rasmi ya hospitalini ili wasiwezekuambukizana ugonjwa.

Hapa ni shambani, mkulima amevaa sare ya kuzuia kemikali isiingie mwili yake, anatembea akipulizia dawa mimea zake, ameeka kitungi ya dawa nyuma ya mgongo yake, mashamba haya ni kubwa sana, matawi yanatoka vizuri sana.

Choo cha umma inaonekana. Mtu anataka kuingia. Choo hizi hutumika na wananchi wanapokuwa kwenye jiji na hawana pahali ya kuenda choo. Unalipa pesa na unaingia ndani. Sehemu hii choo yake zamani ilikua chafu lakini siku hizi wameiboresha. Choo hizi ni safi.

Baba mmoja anashikilia mtoto mchanga mguu ni kama anamfunza kutembea kuna boli mbele yake na mama mmoja. Hapa ni sehemu ya kuinua machuma ili watu wawe ni wenye kupata nguvu sehemu hii ni kama mtoto huyu anakuja ili aweze kufundishwa kutembea ama ni mgonjwa.

Magari ya tuktuk yanajaribu kupita kwa barabara iliyojaa maji, wengine wa bodaboda pia wanapita. Sehemu hii nikama mvua mingi ilinyesha. Barabara ilifunikwa na maji. Sehemu hii inaonekana iko karibu na mto kwa vile maji mingi yamejaa kwenye barabara.

Chanjo cha polio imewekwa juu ya meza. Hii chanjo inasemekana ni ya kudungana sindano peke yake. Kuna sindano pia imefungwa na imewekwa kando. Hapa ni kama ni hospitalini kwa vile pia kuna teleskopu kando ya chanjo hii. Watoto hudungwa chanjo hii wanapokuwa miaka mia tatu au miaka mmoja hadi tano.

Watu wawili wamevaa magwanda ya kuwazuia kemikali isiingie mwilini wao. Wameshika mtungi inayoandikwa hatari. Wote wamevaa maski. Tena inaonekana kuna mamtungi kubwa kubwa ya makemikali nyuma yao. Hii ni kama ni kiwanda ya kutengeneza makemikali.

Watu wanakuja kuangalia vile nyumba inaangushwa. Polisi wawili wamesimama kando wakitazama, kando ya kughorofa hiyo kuna zingine zimesimama ni kama gari inafanya bidii iweze kuiangusha ghorofa hiyo yote. Ni kama jengo ni mbaya.

Hapa ni hospitalini. Mhudumu wa afya anamtibu mtoto mdogo. Anajaribu kumfunika. Sehemu hii ni kama ni ya watu wanao jifungua. Kuna mfereji ya maji hapo kando. Mhudumu huyu kwa utaratibu anafanya kazi yake.

Dawa hii ni ya watu wako na damu kidogo mwilini, wanaambiwa watumie dawa hii ili kuongeza damu mwilini, kuboresha ngozi, nywele na makucha. Husaidia kupata nguvu na kinga ya mwilini, ni mzuri ya mtoto aliye tumboni kukua.

Moto yamewaka kwenye msitu wenye kupigana na moto wamekuja kujaribu kuizima lakini yanasambaa sana kwa vile nyasi yamekauka. Yanatoa moshi nyeusi inayoharibu anga ni kama ama moto huu ulijiwasha kwa vile hapa manyumba hayaonekani.

Mtoto mmoja anaekewa sabuni na mtu mkubwa. Wote wamevaa barakoa, ni sehemu ya kuoshea mkono. Mtoto huyo anafundishwa kuosha mkono. Kuna tangi nyeusi hapo iliopeanwa msaada kwa vile ikona alama ya UNICEF. Sehemu hii ni kama ni shuleni ama ni pahali watoto hukaa.

Dawa inaonekana, dawa hii iko thelathini ndani. Ukiwa na damu kidogo mwilini unaambiwa umeze dawa hii iliuwe ni mwenye kupata damu na afya njema. Dawa hizi huuzwa hospitalini ama duka la madawa. Ni vizuri mtu kuwa na dawa hii kama ni mgonjwa.

Wahudumu wa afya wamejipanga sehemu wanaongeleshwa na mwenzao. Ni kama wanataka kutoka kwenda kupea watu chanjo. Wanaenda nyumbani za watu ili kufikia wale wasiokuwa na uwezo ya kukuja hospitalini. Wametabasamu wengi. Inaonekana wanafurahia.

Maji yamejaa kwenye barabara. Watu wawili wanaonekana wanasukuma bodaboda ili waweze kupita. Ni kama mvua imenyesha mingi sehemu hii kwa sababu maji yamefurika. Barabara ata hayawezi kuonekana. Hii sehemu ni kama iko karibu na mto, watu wanajaribu kuipita.

Mhudumu wa afya ameweka tetheskopu kwenye maskio yake anataka kusikia moyo ya mtoto huyo ikipiga. Anakaa anaskiliza kwa taratibu mtoto huyu mchanga alizaliwa kabla muda wake haujafika na amewekwa kwenye sehemu hii hapa ni katika hospitali.

Mama mmoja amelezwa kwenye kitanda hospitalini. Mashine inamsaidia anakaa amelemewa. Madaktari wawili mmoja anaangalia mashine ya kumsaidia mwingine ni kama anamsaidia kuweka kitu kwenye mdomo ni kama hapa ni chumba cha kufanyiwa upasuaji ama chumba cha wagonjwa waliolemewa wahudumu wamevaa barakoa.

Wahudumu wa afya wamevaa sare ya kuwazuia maambukizi wanaweka mtu ama kitu juu ya gari. Wamebeba kitu ya kupulizia kuua maambukizi. Hapa ni kama ni sehemu ya mashambani kwa vile barabara ni barabara ya mchanga hakuna barabara ya lami.

Dawa aina nne yamewekwa hapo, hapa ni kama duka cha dawa, unaambiwa ununue dawa hizi. Ni dawa ya mashambani, dawa moja inaonyesha spinechi na karoti kwenye karatasi yake. Dawa hizi ni muhimu mashambani.

Mtu mmoja ni kama ameumia kichwani, amewekwa bandeji kwenye kichwa amelala. Kando yake kuna kikombe na sahani ni kama anaitumia kula. Hapa ni kituo cha hospitalini mtu huyu pia amewekewa bandeji kwenye mkono ameumia sana.

Mhudumu wa afya anamhudumia mtu aliyekaa chini. Anamdunga sindano kwenye mkono huku amevaa barakoa. Nyuma yake kuna wengine wanaongoja kwenye foleni. Hapa ni chini ya hema, ni kama wamekita kambi wauguzi hao kusaidia wananchi.

Mhudumu wa afya anamshika mtoto na kumlaza sehemu ndogo. Mhudumu huyu amevaa teleskopu kwenye shingo lake huku amevaa kioo. Anatabasamu akimwangalia mtoto huyo, ni kama mama amejifungua saa karibu.

Dawa inaonyeshwa hapa ni dawa ya kuwekwa kwenye mdomo, kama uko na vidonda za mdomo. Dawa hii imetolewa kwenye boxi yake, imeandikwa azithromycin ni kama iko hospitalini, bado mgonjwa hajachukua.

Mama mmoja anatabasamu, ameinama chini huku akichota maji kwenye mtungi. Nyuma yake kuna manguo yalioyooshwa na yakaanikwa ili yaweze kupigwa na jua yakauke. Sehemu hii ni ya kibanda kwa vile nyumba kando yametengenezwa na mabati. Mfereji huu ni kama unafungwa saa zingine kwa vile kifuli bado iko hapo.

Mama amemleta mtoto wake hospitalini ili aweze kutibiwa. Daktari amevaa barakoa na ameweka glavu mkononi, anashikilia sindano akimdunga mtoto huyu ambaye anaonekana analia. Mama huyo amefungua mdomo ili aweza kufanya mtoto awache kulia. Hapa ni sehemu ya hospitalini.

Dawa inatangazwa hapa ni dawa ya tableti. Inasemekana iko kumi zidisha tano ndani. Dawa hizi ni za miligramu mia tano. Mtu akiwa mgonjwa anameza dawa hizi iliaweze kupata kupata nafuu akiwa ni mgonjwa.

Chanjo cha rubela inaonekana hapa. Chanjo hii hutumika kuua magonjwa kama vile misuli, chanjo hii hudungwa watoto wadogo walio na umri ya miezi kumi na mbili kwenda juu. Chanjo hupatikana hospitalini ama wahudumu wa afya wanazunguka wakiwadunga watoto.

Hapa ni sehemu ya maji, watu wanakuja kuchota maji kutoka mbali .Sehemu hii imekauka kwa vile hakuna mti mingi . Wamama hawa wanatumia mitungi kuchotea maji, kuna mtu moja anapita akiwa ameshikilia rununu yake kwenye mkono. Sehemu hii inaonekana hakuna watu wengi kwa vile ukiangalia nyuma imekauka na hakuna mtu anayeonekana.

Msichana mmoja inaoneka nimhudumu wa afya amechukua dawa anainua juu ameweka sindano ndani anatoa dawa hiyo. Amevaa barakoa. Kwa umakini anaangalia .Kuna watu wengine wamekaa chini. Hapa ni kama ni chini ya hema watu wanadungwa sindano. Wamekita kambi sehemu hii.

Mtu anatoa dawa kwenye mkebe wake. Huku anaweka kwenye mkono wake ni kama anataka kumeza. Dawa hutumika na mtu anapogonjeka ili aweze kupata nafuu. Ni vizuri kutumia dawa daktari amekuelezea.

Msichana mmoja amelazwa kwenye kitanda ni kama ni mgonjwa amewekewa maski ya oksijeni ili aweze kupumua. Mhudumu wa afya amevaa barakoa huku anamhudumia, sehemu hii ni kituo cha afya ya wagonjwa wa dharura.

Mwanaume mmoja anafunga macho amevaa barakoa. Mkono wake unadungwa sindano na mhudumu wa afya. Ni kama amegonjeka ama anadungwa chanjo. Amekuja kituo cha afya ama mhudumu amekuja nyumbani yake. Ni kampeni ya watu wanadungwa chanjo.

Mtu mmoja inaonekana amefungua sanduku moja anaweka vitu. Amevaa sare za kihospitalini lakini hapa inaonekana ni nyumbani. Kuna kiti mzee imeekwa kando. Kuna maua pia. Mzee huyu anaonekana ni mkongwe sana.

Hapa inaonekana mwanaume mmoja anafanya kwa duka la dawa. Anaweza kutuonesha dawa kwenye duka hiyo. Anatabasamu huku amevaa vazi la hospitalini. Kuna bodi moja inaonyesha vile magonjwa yanasambaa iiliwatu waweze kujitahadharisha.

Mtu mmoja amekuja hospitalini, anajifundisha kutembea ni kama alikuwa kwenye ajali. Wahudumu wa afya wanampea motisha wakiwa kando yake wanamuonyesha vile ya kutembea ili kama ni hospitalini. Madaktari hawa wamevaa sare ya kihospitali.

Sehemu hii mitishamba yanauzwa. Inasemekana unasaidiwa ukiwa namagonjwa masugu kama vile unaumwa na hindi ama uko na damu inayoenda kwa kasi. Miti shamba hizi zimewekwa kwenye chupa ya pombe hapo chini.

Watu wamekuja kwa pamoja wamebeba bango ya kuonesha kuwa wako pamoja na wasichana wenye hedhi. Masodo yamepangwa hapo chini. Kama wamekuja kupea wasichana wasiojiweza iliwaweze kutumia sodo hizi.

Msichana mmoja ametabasamu sana yeye ndiye anachukua watu anawapeleka kwa daktari wa meno inaonekana hapo unaweza lipa kutumia benki yako. Hapa ni kituo cha afya cha meno kuna saa iliyoko ukutani mtu akiuumwa na meno anakuja kutembea hapa ili aweze kupata huduma za kiafya.

Kijana mmoja amesimama kando ya gorofa iliyo poromoka. Ameinua mikono yake huku anashika makwapa. Amevaa tishati fupi. Inaonekana kuna magorofa kando ambazo hazijaporomoka. Kijana huyo anaangalia mbele.

Wakina mama watatu wanaonekana hapa. Mmoja ametabasamu uku ameshikilia kijitambaa kwenye mkono wake, mwingine amekaa chini ameweka mkono kwenye uso yake. Mwingine amekalia dawati inaonekana wamekuja darasani, ni kama amekuja kuangalia watoto wao na wamekuja kuhudhuria kitu.

Hapa ni kituo cha afya. Mhudumu wa afya anamdunga mtu kwenye kidole iliaweze kuchukua damu yake aipeleke maabara. Mwanamke huyo anaweza kuhudumiwa vizuri. Amekuja hospitalini. Kuna foleni ya wagonjwa wengine iliwahudumiwe.

Mama ameleta mtoto wake sehemu hii, mwenye kumhudumia ni daktari mwanamke, anatabasamu huku akidunga mtoto mchanga sindano. Ni ya chanjo sindano hiyo. Ni kama wahudumu wa afya wamekita kambi sehemu hiyo ili kuwahudumia wananchi.

Mtu mmoja anafanya kazi hospitalini. Ameshikilia mashini ya kutibu watu. Inaonekana ni sehemu mtoto mdogo aliyezaliwa kabla umri wake haijafika, analalishwa. Mtu huyu anaangalia juu. Hapa ni kama ni kituo cha afya.

Wamama wawili wameeka mitungi juu ya kichwa yao, nikama wanaenda kuchota maji. Wamama hao wametoka sehemu mbali, hii sehemu imekauka sana kwa vile wamama wanatembea ili kupata maji ya kunywa.

Mama mmoja ni kama amejifungua. Anaketi huku mwingine anamhudumia. Amefunga mtoto wake na manguo ili asiweze kuskia baridi. Mama huyu ameketi akiwa anafurahia amejifungua mtoto aliye na afya. Hapa ni kama ni kituo cha afya

Dawa imewekwa hapo juu ni kama ni chanjo. Chanjo cha Rubela. Inatumika kutibu magonjwa kama vile misuli .Chanjo hili hudungwa watoto wadogo iliwasiwe ni wenye kupata ugonjwa hiyo wakiwa wakubwa. Watoto wenye miaka kumi na mbili kuendelea ndo wanadungwa.

Polisi wamesimama ni kama wamewanasa watu wamewaambia wachukue karatasi waonyeshe wamevaa barakoa yote kuna vitu ziko chini kama ni mabidhaa.

Mama mmoja ameshika sindano. Ni kama ni mhudumu wa afya. Baba mwingine amekaa chini huku amefunga macho. Amevaa kofia na ana ndevu nyeupe. Kuna mkebe wa kuwekea chanjo ili isiwe ni yenye kuharibika. Sehemu hii ni kama ni kando ya barabara, wananchi wanazunguka wakidunga watu chanjo.

Dawa inaonekana, dawa hii ni ya kusaidia kutoa maumivu. Inasemekana inafanya kazi mara mbili, yaani inatoa haraka sana. Ukiwa na uchungu uipake dawa hii, unaweza kupata nafuu kwa madakika machache, inaitwa CBD .

Msichana mmoja amekuja hospitali ya meno ili atibiwe, ni kama jino lilikua linamuuma. Mwenye hospitali yani daktari anamwonyesha vile ya kusugua meno. Amevaa barakoa mama huyo. hapa ni kama ni kituo cha afya cha meno. Mwenye kuhumdumia mevaa nguo ya nyekundu.

Madawa yamepangwa hapo juu. Zingine zimetolewa kwenye mkebe yakawekwa kwenye kifuniko. Hapa ni sehemu ya hospitalini. Ukiwa mgonjwa unakuja na kutibiwa ili uende nyumbani ukiwa unaskia vizuri.

Hapa ni kiwanda inayotumia oksijeni mitungi za oksijeni zinatolewa kwenye kiwanda zikiingizwa kwenye lori ni kama yanapelekwa hospitalini ili wagonjwa wasioweza kupumua wawekewe. Kiwanda hiki ni muhimu kwa vile inaweza saidia hospitalini wanapata oksijeni.

Mgonjwa amelala kitini amefungua mdomo madaktari wanaangalia kitu ndani ya meno yake madaktari wako wawili wamevaa barakoa na glavu hapa ni hospitalini kituo cha meno, mtu akiumwa na meno anakuja hapa.

Nyumba imeporomoka, watu wamekuja kuangalia ni nini imefanyika , wengine wamechukua rununu zao wakirekodi, wanataka kuonyesha watu vile chumba hii imeanguka. Kijana mmoja inaonekana amevaa suruari fupi, anatembea huku akiangalia, kando ya ghorofa hiyo kuna zingine ambazo hazijaporomoka.

Watu wamekuja kusafisha mazingira. Wanaokota mauchafu wengine wakizichoma. Hawajavaa barakoa wote na wengine hawajavaa kitu kwenye mkono yao kama vile glovu. Wanaweza kupata magonjwa lakini wanafanya kazi nzuri ya kusafisha mazingira.

Chanjo ya rubela inatumika kutibu magonjwa kama vile misuli, inafaa kudungwa peke yake. Chanjo hii hupatikana hospitalini ama wauguzi wanazunguka manyumbani, wanawadunga wale wasiokuwa na uwezo wa kukuja hospitalini.

Mtu anaweka tembe kwenye mkono nikama anataka kumeza. Inasemekana ukiwa mgonjwa uende hospitalini daktari akuandikie dawa unachoweza kumeza ili ukuwe na afya. Si mzuri kutomeza dawa ukiwa mgonjwa.

watoto wadogo wanachota maji kwenye tanki kubwa ya maji. Hii tanki ilipeanwa na msaada na watu wa HOPECARE.Mama mmoja anasiama kando akiangalia wanafunzi hawa wakichota maji, ni kama anawafunza kitu.

Mhudumu wa afya anammulika kitu kwenye meno ya mgonjwa aliyelala amewekewa kioo ili mwangaza isimdhuru. Mhudumu huyu wa afya amevaa glovu na barakoa.

Mgonjwa akiwa anaumwa na meno anakuja hapa. Inaonekana alikuja akaambiwa alale kwa kiti. Mwenye kumhudumia ni mwanamke amevaa barakoa na amefunika kichwa, anaangalia kwa utaratibu meno ya mtu huyo ili aweze kumtibu. Mhudumu mwingine anayeweza kumsaidia kufanya kazi yake.

Mtu mmoja ako nyuma ya boti, nikama anasafirisha vitu za nyumba yake, mvua mingi ilikuja ikafanya nyumba ijae maji. Mtu huyu amevaa jaketi na kushikilia bakora mkononi. Anaisukuma boti hiyo, anaenda mahali hakuna maji ili aweze kuishi huko.

Mgonjwa amekuja hospitalini amelazwa kwenye kiti huku amevalishwa kioo ili mwangaza ya daktari akitengeneza meno yake isimuumize. Daktari amevaaa barakoa na kitu kichwani, ako tayari kuanza kumtibu. Sehemu hii ni kama ni kituo cha afya mahali ya meno. Mlango umefunguliwa huko nyuma.,

Dawa imetolewa kwenye karatasi yake ingine iko ndani ya mkembe. Dawa hizi hutumika mtu anapokuwa mgonjwa, anaugua anapewa hizi dawa ili aweze kuskia vizuri aweze kuregesha afya yake.

Wahudumu wa afya ama wa shule wanaangalia vile pahali ya kuosha mkono imewekwa, wengine wawili wanawaelezea kitu wakiwa wamesimama kando, mitungi miwili imewekwa na mfreji kuwekwa chini ili watu waweze kuoga mkono.

Mvua imenyesha mingi sehemu hii ikafurika. Watu wanajaribu kutoka kwa nyumba ili waende pahali akuna maji. Nyumba haya ni kama ni ya kibanda kwa vile mabati imetumika kujenga hizi manyumba. Mvua mingi ni kama ilinyesha ama mto umefurika sehemu hii.

Ngamia amelala chini ni kama amechoka ama anacheza, kuna vitu zimewekwa kwenye mgongo wake, ngamia hutumika kusafiri, pia nyama yake huliwa. Anatembea kwa pahali mbali bila kunywa maji ama kula chakula.

Hapa ni hospitalini ama ni duka la dawa. Dawa moja imeweza kuonyeshwa. Dawa hizi hutumika na tezi dume anuka. Ni wanaume wananunua dawa hii sanasana. Imeandikwa ni asilimia imetumika na vitu visivyo kemikali.

Hapa ni sehemu ya taka. Watoto watatu wanaonekana wako kwenye sehemu hii wanashika maji taka. Wamechukua mtungi wanachota maji haya. Kuna paipu ya maji inapita juu. Hapa watoto ni kama hawajaenda shule wanacheza. Wanafai watolewe kwa ajiri wanaweza pata magonjwa.

Dawa hii ni ya damu, mtu akiwa na damu kidogo kwenye mwili anapewa dawa hii, dawa hii inaambiwa na madaktari ni mzuri. Dawa hii ni mzuri kumeza na ni rahisi, iko tableti sitini ndani.

Madaktari wanamfanyia mtu kazi kwenye meno, wamemlalisha kwenye kiti, wamempea kioo ili kuzuia mwangaza kuaribu macho yake. Madaktari hawa wamevaa gwanda la kufanyia mtu upasuaji kama vile glovu na barakoa. Wengine wawili wanaangalia daktari mkuu akifanya kazi.

Daktari wawili wanamfanyia upasuaji wa meno mgonjwa aliyelala chini. Mgonjwa huyu amevalishwa kioo ili mwangaza isimuumize. Madaktari hao pia wamevaa gwanda la kuzuia maambukizi kuingia mgonjwa huyo. Hii ni kama ni kituo cha afya cha meno.

Hapa ni hospitalini, muuguzi ameweka stetheskopu kwenye shingo yake huku amevaa kioo na glovu mkononi. Anatayarisha kitanda kwa mgonjwa. Hapo ni sehemu ya kutibiwa, kuna kuna mkoba hapo iliyopo inaenda pahali ya stima.

Msichana mmoja amesimama akiwahutubia watu waliokaa kwenye duara. Kama anawaeleza kitu anasoma kwenye karatasi. Sehemu hii ni ya mashambani kwa vile hakuna watu wengine. Kama hawa ni wahudumu wa afya wanajipanga vile watafanya kazi sehemu hii.

Watu wenye magwanda ya kuzuia kemikali zisiingie kwenye mwili wao wanaonekana wakipulizia dawa ofisi. Dawa hizi ni kamwe ya kuuwa maambukizi yote. Kuna maua yameekwa juu ya meza kwenye ofisi hio na viti viwili.

Madawa za kunyunyuzia shamba imewekwa hapa. Ni matungi ndogo ya dawa sita yamepangwa, yamefunikwa hayajafunguliwa kutumika. Ni sumu sana dawa hizi. Ni ya kutumika shambani pekeake.

Dawa hili inaonekana imeonyeshwa hapa, imeandikwa ni ya kudungwa pekeake. Dawa hili utumika hopsitalini ili kuwadunga wagonjwa wanaokuja. Ukiwa mgonjwa unaeda hospitalini unadungwa sindano ili upate nafuu, uende nyumbani ukiwa sawa.

Hapa ni kama ni sehemu ya mganga kwa vile naona vitu hazieleki. Kuna kitu imewekwa kwenye chupa. Kuna vazi ya nyeupe huko nyuma. Alafu kuna msalaba iliyoko huko. Kuna mavitu zimefungwafungwa hapo.

Wanafunzi wameketi kwenye dawati lao shuleni. Mama mmoja ni kama ni mwalimu anawaangalia huku amevaa bakora. Mtoto mmoja amesimama anawafundisha wenzake, ili waweze kushika. Kuna ubao mbele umeandikwa kitu kutumia chaki.

Mama mmoja amefunga leso kiunoni. Mitungi mingi imepangwa hapa na wanakuja kuchota maji. Hii sehemu kuna ukame kwa vile inaonekana imekauka. Wamama hawa wanachukua mitungi kuieka maji wanaipeleka nyumbani ili waweze kutumia maji hayo.

Watu wananawa mikono kutumia kituo hiki cha kunawia mkono. Askari mmoja anaonekana hapo amevaa barakoa akichunguza vitu. Wenye kuoga hapo ni kama ni wahudumu wa afya kwa vile wamevaa barakoa na vazi za hospitalini.